Shughuli inayoendelea hapo ni kukamua ng'ombe. Ukiangalia vizuri hapo mwanaume ameinama akitumia besheni kukamua ng'ombe. Kando yake unapoangalia unaona kuna mti hapo, uko na matawai mbayo yako katika kijani kibichi.

Hapa ng'ombe ya kike imelala chini. Imeekewa kengele kwa shingo na unapoona katika chini yakekuna nyasi ambayo ilikuwa inakula.

Kuna ndizi, kuna migomba pia kuna matawi zilizo na kijani kibichi, na zinang'aa na kupendeza kwa umbali.

Shughuli huu inayoendelea hapa ni mwanamume amesimama kando ya mti ambao umekatwa na kando yake kuna ndizi zimewekwa chini alafu kuna mgomba inayosimama hapo kando yake. Ndizi zenyewe zimewekwa juu ya gunia.

Humu shambani unapoangalia vizuri utaona ni kama migomba iliyo shambani imepaliliwa na migomba iko katika rangi ya kijani kibichi. Ukiangalia kando yake unaweza ona nyasi pia iko katika kijani kibichi na pia migomba yenyewe ukiangalia bado hijazaa ndizi.

Huku ni shambani ambapo ninaona migomba, ninaona ndizi zingine ziko katika rangi ya kijani ambazo hazijaiva, naona ndizi zingine hapa zimeiva, ambapo naona kuna kupali.